Ndani ya duka la nguo za wanaume, shati zilizo ndani ya karatasi zimepangwa kwenye rafu. Makoti ya rangi tofauti ikiwemo nyeusi, kijivu na samawati yameangikwa kwa kutumia vitundukio.

Mishipi ya wanaume, yenye rangi tofauti, ikiwemo, kahawia, nyeusi, na samawati, imeangikwa ndani ya rafu nyeupe, katika duka la mavazi.

Mashati ya wanaume yaliyokunjwa na kutiwa ndani ya makaratasi ya plastiki yamepangwa kwenye rafu katika duka la mavazi. Nyuma yake, makoti yameanikwa kwa kutumia vitundukio vya nguo.

Ndani ya duka la mavazi, shati za wanaume zimepangwa kwenye rafu kulingana na rangi. Zinauzwa kwa bei ya shilingi mia nane. Nyuma kuna nguo vingine zimeanikwa kwa kutumia vitundukio.

Vibeti vya rangi na miundo tofauti ya kuvutia, vimepangwa kwenye rafu ndani ya duka. Mikufu, vipuli, bangili za dhahabu, na viatu, pia zimewekwa katika sehemu hii ya maonyesho.

Taa lenye mapambo linaning'inia kutoka kwa paa katika duka la mavazi ya wanaume. Kabati nyeusi, zenye nguo juu yake zimewekwa katikati. Viatu, koti na tai zimepangwa kwenye rafu.

Sweta ya kahawia iliyo na mfuko mkubwa wa upande wa chini imeanikwa kwa kutumia kitundukio cha nguo. Imebandikwa karatasi nyeupe uliyo na jina la duka.

Sanamu tatu, zilizo na mitindo tofauti ya mavazi ya wanawake, zimepangwa mbele ya dirisha kubwa katika duka la kuuza nguo. Wapita njia, wanaonekana kwa upande wa nje.

Ndani ya duka la mavazi, sanamu tatu zimevalishwa nguo za wanaume na kuwekwa katika madirisha ya uonyesho. Nje, kibango kinatangaza bei kuangushwa kwa asilimia arubaine kwa bidhaa kadhaa.

Nguo zimekunjwa na kuwekwa ndani ya rafu zilizowekwa kwenye ukuta. Mavazi marefu yameangikwa kwa kutumia vitundukio vya nguo. Sehemu ya juu imepakwa rangi nyekundu na kurembeshwa kwa maua meupe.

Gari limefunguliwa mlango na ndani kuna viti vya kijivu na juu dirisha la kipekee linaloingiza mwangaza na hewa zaidi. Hapa ni katika soko la magari.

Gari la kijivu limeegeshwa kwenye uwanja wa kuuza magari. Lina rimu za kahawia .Mtindo huu hutumika sana kwa safari za masafa marefu hasa zile za watalii.

Magari ya muundo moja yamepangwa kwenye msururu katika soko la magari. Yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyekundu ,samawati na ile ya fedha.

Gari la samawati lenye maandishi ya kijivu karibu na gurudumu la mbele limeegeshwa kando ya mti katika soko la magari.

Gari kuukuu aina ya tuktuk limeegeshwa chini ya mti katika soko la magari. Ni la rangi nyekundu na limepakwa mstari wa manjano katikati. Limetoboka mashimo katika sehemu za milango.

Gari nyeusi aina ya pickup imeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi ulio karibu na miti mirefu. Mwanamume aliyevalia kikoti cha kijani amesimama upande wa nyuma.

Gari nyeupe limeegezwa karibu na nyaya za stima katika soko la magari. Limebandikwa karatasi upande wa nyuma linaloashiria huwa halifai kusafiri zaidi ya kilomita themanini kwa lisaa limoja.

Gari nyeupe limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi katika soko la magari. Muundo huu hutumika sana kama matatu au kwa kusafirisha watalii wanapozuru nchi.

Gari nyeusi lenye magurudumu ya rimu za kijivu, limeegezwa katika soko la kuuzia magari. Ishara katika rimu inaashiria kua mtindo wake ni wa Audi.

Gari nyekundu limeng'olewa milango yote na viti isipokuwa kile cha dereva. Ndani kuna uchafu mwingi na mwanamume aliyevalia suruali nyeusi amesimama kando.

Soko la nguo za mtumba limewekwa kando ya barabara. Juu yake kuna bango kubwa linalotangaza unga wa kupika chapati. Nambari ya rununu ya mawasiliano pia imechapishwa.

Vikapu vya makonge vya rangi na ukubwa tofauti vimepangwa chini sokoni. Vina matumizi tofauti ikiwemo kurembesha nyumba, kupakia vitu na hata kukuza maua.

Mikufu yenye miundo tofauti imepangwa ndani ya vibanda sokoni. Imetengenezwa kwa kutumia shanga za rangi tofauti. Visanduku vilivyo na vipuli vimewekwa upande wa chini. Mkokoteni umeegezwa karibu.

Sahani za muziki zimepangwa kwenye rafu dukani. Santuri imewekwa juu ya sehemu nyeusi. Picha za wanamuziki tofauti zimebandikwa kwenye ukuta.

Machungwa, mapapai, parachichi, mananasi na matunda mengine yamepangwa kwenye vibao vilivyo chini sokoni. Wauzaji wa kike wameketi katikati karibu na visanduku vyekundu vya plastiki.

Sanamu ya punda milia na ingine ya ngiri ziko ndani ya duka la sanaa. Watalii hutembelea mahali hapa ili kununua bidhaa za ukumbusho wa ziara zao.

Parachichi, mahindi, tikiti maji, mananasi zimepangwa kwenye vibanda sokoni. Gunia la kijani na visanduku vya plastiki vyekundu vimewekwa chini.

Parachichi, limau, na mboga zinginezo zimepangwa katika vibanda vya mbao sokoni la umma. Katikati, kuna njia na wanunuzi kupita, na wanawake wawili wamesimama pamoja, mmoja akia amebeba mfuko wa manjano.

Matunda yamepanngwa katika vibanda vilivyofunikwa na mabati katika soko lililo karibu na jengo kubwa la ghorofa. Wanunuzi wawili wanatembea wakibeba mifuko yao.

Vipuli vya rangi ya dhahabu vyenye miundo tofauti, ikiwemo bara la Afrika, matawi, vichana na miundo mingine vimebandikwa katika eneo moja, sokoni.

Bidhaa tofauti zimepangwa katika vibanda sokoni, kuna vitambaa vya kichwa, vitunguu, viazi, pilipili na mboga zingine. Mcuuzi mmoja amevalia kofia kubwa na anacheka akipanga bidhaa zake.

Malori yaliyobeba magunia ya viazi yameegezwa upande mmoja sokoni. Sehemu kubwa imefunikwa na mabati ya kahawia yaliyoshikiliwa kwa nguzo za samawati. Wachuuzi wengine wanatumia miavuli.

Jiko za makaa, vikaangio, sufuria, masanduku yaliyopakwa rangi ya samawati na bidhaa zingine zilizoundwa kwa kutumia chuma zimepangwa katika soko la nje au soko la juakali.

Viatu vingi vya watoto vimetandazwa juu ya gunia nyeupe katika soko kuna mitindo na rangi tofauti. Pati pati zikionekana kuwa nyingi zaidi, kando kuna buti nyeusi za mvua sehemu nyingine iliyotandazwa nguo.

Mboga na matunda ya aina tofauti, yamepangwa katika vibanda sokoni. Kuna njia ya kupita katikati, iliyo na sehemu zilizolowa maji. Eneo la juu limefunikwa na mabati, na kuna taa inaonekana kumulika katika kibanda kimoja.

Wanawake wamekaa sokoni, tayari kuuza bidhaa zao, spinach na mboga zingine zenye matawi ya kijani, ziko kwa wingi. Sehemu za juu za vibanda zimefunikwa na magunia ya plastiki, kwa kusudi ya kuuzia mvua kupenya hadi chini. Kijana mmoja amekaa karibu na kibanda cha mbele.

Mwanya mkubwa uko katikati ya nyumba za kukodisha kwenye jengo la ghorofa. Kinga nyeusi za chuma zimewekwa kando ya njia za kupita ili kuzuia ajali.

Nyumba kubwa nyeupe iliyo na matofali ya kahawia na madirisha juu yake, ina lango kuu nyeusi na imezingirwa na ukuta uliowekelewa seng'enge na nyaya za kupitisha umeme kwa kusudi ya kuongeza usalama.

Jengo la ghorofa lina maduka ya biashara pamoja na nyumba za kukodisha zilizo na roshani. Magari ya kibinafsi yameegeshwa upande wa mbele karibu na ngazi ya kijivu.

Kibango kinatoa taarifa kuhusu kuuzwa kwa jengo la kibiashara. Nambari mbili za mawasiliano zimechapishwa kando ya mchoro wa simu ya kijani.

Jumba la ghorofa lenye kuta za manjano lina nyumba za kukodisha ndani. Juu kumewekelewa tenki nyeusi la plastiki la kuhifadhi maji.

Jengo la ghorofa la kahawia lenye nyumba za kukodisha. Kila roshani ina milango ya dirisha na imewekwa kizuizi cha chuma cheusi ili kuzuia ajali.

Majengo ya ghorofa saba yenye nyumba za kukodisha. Kuta za roshani zimepakwa rangi ya kahawia. Lango la mbele ni nyeusi.

Jumba la ghorofa tano lenye makao ya kukodisha na limepakwa rangi tofauti za kahawia kwa nje. Kila nyumba ina roshani yake.

Bango la matangazo limewekwa mbele ya jumba ndefu la ghorofa. Linaeleza kuwa ndani, kuna nyumba za kukodisha, zenye vyumba viwili vya kulala, na zingine vyumba vitatu. Bei ni kutoka shilingi milioni kumi na moja nukta saba.

Nyumba ya ghorofa mbili yenye madirisha makubwa na roshani iliyo juu. Miti mirefu imepandwa karibu na kuta za nje.

Aina tofauti ya keki zimepangwa katika sehemu maalum ndani ya duka kuu. Vibango vya manjano vinatangaza bei iliyoangushwa kwa bidhaa kadhaa.

Vikapu vya soko vimerundikwa pamoja ndani ya duka kuu, vilipata umaarufu jijini baada ya mifuko ya plastiki kupigwa marufuku inchini Kenya.

Mteja aliyebeba mfuko begani anachagua mboga katika soko la vyakula la Chandarana. Mwanamke mwenye shati nyeusi anapita mbele ya lango kuu la duka.

Vizuizi vya chuma vimewekwa mbele ya duka kuu la Naivas. Vinatumika kudhibiti uegezaji wa magari. Mistari ya manjano inahakikisha vinaonekana kutoka mbali.

Ndani ya duka kuu katika sehemu ya vinywaji, chupa za sharubati zimepangwa kwenye rafu kulingana na rangi. Taa za juu zimewashwa na kutoa mwangaza mweupe.

Sehemu ya uhifadhi vyakula kwa kutumia barafu inaonekana katika duka kuu. Vibango vya samawati vilivyotumiwa vinatoa tahadhari kuhusu ugonjwa wa COVID 19.

Vinywaji vimepangwa ndani ya sehemu ya kuuza vileo katika Duka Kuu. Nje, kuna eneo lenye soda na maji. Maandishi makubwa yanaonesha sehemu ya kupata pombe.

Sehemu ya vyakula na viungo vya kupika inaonekana katika duka kuu. Vibango vikubwa vilivyobandikwa juu vinatoa maelezo kuhusu bidhaa tofauti.

Ndizi, vitunguu ,nyanya, viazi vitamu na mboga zingine zimepangwa ndani ya visanduku katika sehemu maalum ndani ya duka kuu.

Wanunuzi wanasukuma troli za bidhaa katika duka kubwa. Mabango ya manjano yaliyo juu yanatoa maelezo kuhusu bei.

Keki, biskuti na mikate zimepangwa kwenye rafu ndani ya duka kuu. Kibango cha manjano kinatangaza bei ya shilingi hamsini.

Bidhaa tofauti, za kufanya usafi nyumbani, nyingi zikiwa sabuni za kuosha vyombo, zimepangwa kwenye rafu, ndani ya duka kuu.

Chupa za sharubati ya zabibu zimepangwa katika eneo moja la duka kuu. Zimerembeshwa kwa karatasi kwa karatasi ya rangi ya dhahabu na zinauzwa kwa bei iliyokatwa ya shilingi 349.

Keki za aina na rangi tofauti zimepangwa katika sehemu ya vyakula kwa duka kubwa, chini yake kuna samosa na vyakula vingine . Kikapu cha rangi ya manjano kilicho na bidhaa kadhaa kimewekwa sakafuni.